Kundi la wanawake na mwanamume mmoja wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye mashine yakushaona ya rangi nyeupe vifaa vyake kama uzi wanashona, wanawake wengi wamevaa mavazi mekundu yenye shanga na rangi nyekundu moja ya wanawake walioketi kwenye meza anaonekana akifanya kazi na mashine ya kushona huku wengine wakiangalia kwa umakini na wakishangilia.

Kundi la watu wanaume na wanawake, wakiwa wamesimama kwenye barabara wakionekana wakimsikiliza mtu anayezungumza au wakishiriki katika majadiliano, mwanaume mmoja amevaa fulana nyeupe yenye maneno na kwa nyuma yao kuna hema jeupe, huu ni mkutano unaohamasisha utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Darasa lenye watuwazima kadhaa wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya shule vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, mwalimu ambaye ni mwanaume amesema mbele yako, ikionekana kuwafundisha au kuwapa maelezo, wamejishughulisha na vitabu ama daktari yao na wengine wanaonekana kumwangalia mwalimu hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa watu wazima.

Darasa la elimu ya watu wazima wanawake wawili wamesimama mbele ya darasa mmoja ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi ambaye ni mtu mzima pia amesimama kwenye ubao mweusi akiandika kwa kachi. Wanafunzi wengine wazima wamekaa kwenye madawati na mmoja amekaa chini akifuatilia kwa makini kinachoendelea, hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa watu wazima ambapo mwanafunzi anashiriki kikamilifu katika mchakato wa elimu chini ya usimamizi wa mwalimu.

Kundi la vijana wamekusanyika wakichunguza kifaa fulani kiliyopo kwenye meza ,mwanamke mmoja ameinama chini akionyesha umakini huku wengine wakitizama, hii inaashiria kujifunza kwa vitendo na ushirika inayofaa kwa elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja aliyevaa kofia ngumu ya usalama ya rangi nyekundu. Wamesimama wakiangalia meza yenye bidhaa zilizong'aa, ambazo zinaonekana kama taa au vifaa vya umeme vilivyopangwa kwa ajili ya maonyesho. Hali hii inaashiria tukio la elimu ya watu wazima au mafunzo ya kiufundi ambapo washirika wanajifunza kuhusu kuonyesha bidhaa au teknolojia mpya.

Jengo la shule ya chekechea lililopakwa rangi nyekundu na nyeupe yenye michoro ya katuni za watoto. Milango ya kuingilia ina ngazi za vigae vyeusi na vyeupe. Juu ya mlango kuna maandishi ya kiarabu, mbele ya mlango kuna mtu mmoja aliyevaa nguo za kawaida akipanda ngazi na kuangalia ndani ya jengo. Jengo hili limetengenezwa mahususi kwa ajili ya watoto wadogo kwa ajili ya elimu ya awali.

Kifaa cha kuteleza cha rangi ya bluu, kilichounganishwa na muundo mwingine wa kuchezea wenye rangi ya njano na kijani. Inaonekana kuwa sehemu ya uwanja wa michezo wa nje. Vifaa hivi vya kuchezea ni muhimu kwa vituo vya kulelea watoto na chekechea, vikitoa nafasi salama na ya kufurahisha kwa watoto.

Shule ya msingi yenye majengo kadhaa, yenye paa za bluu na nyekundu, kuta za majengo zimepambwa kwa michoro ya katuni, kuna uwanja mpana uliofunikwa na nyasi za kijani kibichi ukiwa na vifaa vya kuchezea kama bembea na kifaa cha kuzunguka. Basi la rangi ya njano lililochakaa limeegeshwa uwanjani. Shule ina miti mingi na pia kuna tenki jeusi la maji. Mazingira haya yanawasaidia wanafunzi kujifunza na kucheza pia.

Mwanamke, labda mwalimu, akiwa amejifunika kichwa akitumia chaki kuandika na kuchora kwenye ubao mweusi. Kwenye ubao kuna maneno kama; kuandika, macho, masikio, mdomo na pua, yanayoandikwa kwa kiingereza. Pia kuna neno kuchora na michoro ya maumbo. Hii inaashiria mazingira ya kufundisha au kujifunza katika elimu ya msingi.

Jengo la shule ya msingi lenye madarasa kadhaa yenye milango ya rangi ya samarati, Mbele ya jengo kuna uzio wa mimea na nyasi za kijani zinazoonyesha mazingira ya shule yaliyotunzwa vizuri. Mandhari ya eneo hili ni tulivu na inaonekana kuwa sehemu salama kwa ajili ya watoto kujifunza. Jengo hili linaonyesha huduma za elimu ya msingi kwa wanafunzi wa ngazi ya awali.

Darasa la shule ya msingi ambapo mwalimu mwanamke anafundisha wanafunzi. Wanafunzi wamevaa sare za shule zenye rangi ya zambarau na njano, wakiwa wamekaa kwenye madawati na kumtazama mwalimu. Nyuma ya mwalimu kuna ubao mweusi ulioandikwa, mazingira haya yanaashiria shule ya msingi.

Vitabu vingi vya kiada vyenye jalada ya rangi ya waridi vikiwa vimepangwa vizuri. Vitabu hivi vinatumika katika shule za msingi kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali. Hii ni sehemu muhimu ya elimu ya msingi kwani vifaa vya kujifunzia huchangia sana katika kukuza uelewa wa wanafunzi.

Mwalimu akiwa darasani akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi, wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao, wakiwa wamevaa nguo za sare ya bluu na nyeupe, wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa makini. Ubao wa darasa umeandikwa mada ya somo nakuna michoro na maelezo inayowasaidia kuelewa somo. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kutoa elimu bora kwa watoto katika ngazi ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba wamevaa sare ya mashati meupe na sketi nyeusi, na tai, mmoja akiwa kushoto na mwingine yuko upande wa kulia ukifanya vitabu kwenye rasmi nyeupe zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali ukuta nyuma una rangi ya chungwa na kuna madirisha makubwa maktaba ni muhimu katika elimu ya sekondari ikitoa rasilimali muhimu katika kujifunza.

Darasa tupu lenye meza za mbao zilizopangwa kwa safu zenye vifaa juu, sakafu chini ni nyekundu upande wa kulia kwenye meza ndefu yenye sinki inayoashiria kwenye maabara au darasa la masomo ya sayansi, hii inawakilisha mazingira ya kujifunza elimu ya sekondari ikisisitiza umuhimu wa miundombinu bora kwa masomo ya kisayansi.

Maktaba iliyojaa vitabu vilivyopangwa kwenye rafu na mwanamke mmoja amechuchumaa chini akipanga au kuchambua vitabu, maktaba yenye vitabu vingi na vilivyopangwa vizuri kama hii ni rasilimali muhimu kwa elimu hasa katika ngazi ya sekondari , inatoa fursa kwa wanafunzi wa shule za sekondari kupata maarifa ya ziada, kufanya utafiti na kujisomea hivyo kuifanya kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara ya kisasa ikiwa na meza nyingi ya majaribio kila moja likiwa na sinki na bomba la maji, viti vya maabara vipo karibu vikiashiria kuwa ni chumba cha masomo ya sayansi, hii ni sehemu muhimu ya elimu ya sekondari hasa kwa masomo sayansi.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wengi, wakiwa wamevaa sare za shule za rangi nyekundu na nyeupe. Wamekaa kwenye madawati ya mbao na chuma, yaliyopangwa kwa safu nadhifu, huku baadhi yao wakiwa na vitabu na wengine wakiwa wanaandika. Hii ni taswira ya wazi ya mazingira rasmi ya elimu ya sekondari.

Watu kadhaa na wawili wakiwa wanawake. Mwanaume amevaa suti anaonekana akimkabidhi mwanamke aliyevaa nguo ya bluu kifurushi. Mwanamke mwingine upande wa kushoto naye anashikilia vitu vinavyofanana na hivyo vifurushi. Inaonekana kama tukio la kukabidhiana vitabu au vifaa vya elimu labda kwa shule ya sekondari.

Wanafunzi katika chumba cha kompyuta, labda katika chuo kikuu au chuo cha ufundi, mwalimu au msaidizi mwanamke amevaa rasta, amesimama nyuma ya wanafunzi wawili akionekana kuwasaidia au kuwaeleza. Wanafunzi wengine wanaonekana wamekaa mbele ya kompyuta zao kwa nyuma. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza na mafunzo ya teknolojia ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya kitaalamu na kiuchumi.

Darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifuatilia somo au mhadhara, mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa akielezea na kufundisha, Hali hii inaonyesha hali halisi ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanapata elimu na ujuzi mbalimbali.

Chumba cha hosteli cha chuo kikuu chenye vitanda viwili vya ghorofa kwenye kitanda juu kuna mtu amekaa akitumia simu yake na kitanda cha chini kuna mtu amelala akitumia simu yake pia, upande wakulia kuna kabati la nguo lililowazi likionyesha nguo zilizoning'inia ndani yake na msichana akiwa amechuchumaa. Chumba kinaonekana kuwa na vitu vichache na ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi nyepesi ambapo wanachuo wanalala hapo.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati na wamevaa sare iliyofanana, wakionekana kufanya mitihani au kujisomea, ukumbi una dari refu lenye miundo ya chuma na taa nyingi. Mazingira haya yanaashiria wazi elimu ya juu, hasa katika ngazi ya chuo kikuu.

Mwanafunzi wa kiume wa chuo cha ufundi, akiwa amevaa shati la bluu, amekaa akishughulikia kifaa cha umeme au elektroniki, kinachoonekana kama bodi ya nyaya kwenye meza. Nyuma yake kuna vifaa vingine vinavyotumika katika mafunzo ya ufundi. Chuo cha ufundi kinasisitiza umuhimu wa ufundi stadi, kwa mendelea ya kiuchumi.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa la kompyuta, wanafunzi watatu wamekaa kwenye meza mmoja akiwa na kompyuta ndogo na wengine wawili wakiwa na kompyuta kubwa. Mwalimu wao aliyevaa koti la kijani kibichi amesimama karibu nao, akiwaeleza jambo kwenye kompyuta. Kuna ubao mweupe ulio wazi unaotumika kwa ajili ya kufundisha na kuandika, mafunzo haya ni muhimu kwa ajili ya kuandaa vijana kwa soko la ajira.

Wanafunzi wawili wa kiume wanashiriki mafunzo ya vitendo mmoja ana fulani ya chungwa mwingine ya bluu zote zikiwa na nembo ya "ujuzi wa dunia maisha yetu ya baadae", ikionyesha programu za ufundi wote wamevaa barakoa wanashughulikia kifaa cha mitambo au roboti chenye nyaya na sensa, hii ni elimu ya ufundi stadi ikiashiria mafunzo ya uhandisi labda katika warsha au chuo.

Vijana wawili wakiwa wamevaa nguo za kazi za rangi ya bluu, wakiinama na kuchunguza vifaa vya umeme, wanashikilia zana ndogo ndogo wakionesha umakini katika kazi yao, wapo katika sehemu inayoonekana kama maabara au karakana ya mafunzo wakijifunza ujuzi wa ufundi.

Mwanamke kijana, labda mwanafunzi au fundi, akiwa katika warsha au maabara, amevaa sare ya bluu, anakitambaa kichwani, akionyesha utayari kwa kufanya kazi, mbele yake kuna meza iliyojaa vifaa na zana mbalimbali za kielekroniki au ufundi, pamoja na droo za kuhifadhia vifaa vidogo, anatabasamu hafifu na kuonekana kujiamini. Hii inaweza kuwa chuo cha ufundi, ambapo wanafunzi hujifunza ujuzi wa vitendo unaohitajika katika soko la ajira.

Wanafunzi kadhaa katika chumba cha maabara ya kompyuta awarsha, wanafunzi hao wamevaa sare za bluu na mwanaume mmoja amevaa barakoa nyeusi amesimama. Wanafunzi hao wanaonekana wamejikita kwenye kompyuta zao wakifanya kazi au kujifunza. Mazingira haya yanaakisi elimu ya ufundi ambapo wanafunzi hupata ujuzi wa vitendo.

Wanaume wanne ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kufanyia kazi za ufundi, au kutoa mafunzo. Mwanaume mmoja amevalia nguo za bluu, na ana mpira ya kupulizia rangi, akilenga kwenye kitu kilicho juu ya stendi. Wengi wamevaa nguo za kawaida na barakoa usoni, isipokuwa mmoja. Ukutani kuna rangi ya kijani iliyopulizwa, ikionyesha shughuli za ufundi zinazoendelea.